Nguzo mbili zilizosimama imara, zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu cha nishati. Kuashiria ni jitihada ya usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene na vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo zilizosimama imara katika eneo la wazi karibu na makazi ya watu zilizobeba nyaya nene na vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara katika eneo la wazi karibu na makazi ya watu likiwa limebeba nyaya nene vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi ikiwa imebeba nyaya na vifaa vya umeme, ikiashiria ni jitahada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, zilizobeba nyaya nene na vifaa vya umeme vikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati hiyo.

Nguzo moja iliyosimama imara katika eneo la wazi, ikiwa imebeba nyaya nene na vifaa vya umeme, kuashiria jitihada za usambazaji wa nishati muhimu ya umeme.

Nguzo mbili zilizosimama imara zikiwa zimebeba nyaya nene, vifaa vya umeme na kibadilishaji nguvu ya nishati, ikiashiria jitihada za usambazaji wa nishati ya umeme.